Hapa pana viti vingi vimewekwa sehemu ya viwili. Kila kimoja ni cha rangi nyekundu.

Hapa ni ndani ya jumba kubwa sana. Pana viti vingi vilivyopangwa kwa pamoja. Chini pana vigae vya rangi nyeupe na rangi ya ardhi.

Hapa pana uwanja wenye mchanga mingi. Ona vijumba vya makuti vya kupumzikia. Vimezungirwa na minazi.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, pana mtumbwi mmoja mkubwa umetia nanga. Sehemu nyingine ina majumba mengi yenye kuzingirwa na miti.

Hapa pana kijumba cha makuti kando yake pana minazi mirefu mbele pana mchanga mingi.

Hapa ni kanisani. Pana nafasi kubwa sana. Msikiti umening'inia katikati. Ina vikuta ya rangi ya machungwa.

Hapa, pana mtu aliyesimama. Ameshika kipaza sauti mkononi. Nyuma yake, kuna kikundi cha waimbaji. Mbele, pana wa umati wa watu waliosimama.

Hapa pana watu wengi sana. Wamepanga foleni, wanapanda ngazi kuingia ndani ya ndege.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Sehemu moja ina michanga mingi sana. Mingine ina maji na mawimbi.

Hapa pana kiti cha rangi ya samawati, mbele yake pana kijimeza kidogo, kando pana tenti ya rangi ya machungwa.

Hapa ni baharini. Pana mtumbwi mmoja mrefu. Una watu wengi. Sehemu nyengine pana ardhi na nyumba.

Hapa pana viatu vingi. Vimepangwa, sehemu tofauti kama vile, champali. Kando yake pana mtu aliyesimama.

Pana uwanja mkubwa wenye mchanga mingi sana. Nyuma yake pana vijumba vya makuti ambavyo vimezingirwa na minazi.

Hapa pana miti mingi sana, kando yake pana vifaa vilivyotengezwa kutumia mbao. Mbele pana barabara ya mchanga

Hapa pana gari aina ya lori, lina rangi nyeupe. Mlango wake wa nyuma umefunguliwa, kuna mwanaume mmoja amesimama humo

Hapa pana mimea yenye matawi makubwa ya rangi ya kijani, kando yake pana kinjia cha kupitia, mbele pana kijumba cha makuti kilichozingirwa na minazi.

Hapa pana jumba la rangi ya kijivu linaloitwa Mandhry Mosque. Kando yake pana gari jeusi.

Hapa pana maji mengi sana. Sehemu nyingine ina nafasi yenye miti mingi.

Kuna bwawa la kuogelea ambalo kando yake pana kijumba cha makuti sehemu nyingine kuna meza na viti.

Hapa pana ndege iliyotulia. Kando yake na magari mawili. Mbele pana barabara yenye watu wengi.

Hapa ni baharini. Pana maji mengi sana. Kuna feri tatu zilizobeba abiria wengi. Upande mwingine una majumba marefu sana.

Hapa pana umati mkubwa wa watu. Wawili wamesimama nyuma ya vipaza sauti, mmoja ameshika kitabu cha rangi ya kijani.

Pana barabara ya reli tatu na garimoshi moja refu ambalo limetulia. Ni la rangi nyeupe na nyekundu.

Pana ardhi yenye mchanga mingi. Katikati ina kidimbwi cha maji yenye mitumbwi ilioytuama ufuoni.

Hapa ni baharini. Kuna maji mengi sana. Pana feri mbili za rangi ya samawati zimebeba abiria tele.

Hili ni jengo lililotengenezwa na mawe, ni kanisa linaloitwa A House of Prayer for All Nation. Nje lina miti ya maua michache.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Sehemu moja ina mchanga nyingine ina maji mengi na mawimbi.

Hapa ni baharini, kuna maji mengi yenye mawimbi pia. Katikati pana mitumbwi miwili, mmoja wa rangi ya machungwa, mwingine samawati ulio na mtu mmoja aliyesimama.

Hapa pana jumba refu jeupe, lina mabati ya makuti mbele yake kuna meza kadhaa zilizozungukwa na viti.

Ufuoni wa bahari pana feri mbili, moja imepakia watu, nyengine haina chochote.

Pana meza refu juu yake kuna vyakula tofauti kama vile maandazi, mahamri, mitai na kashata na chai.

Hapa pana gari la kuchimbua mashimo. Kando yake, pana vijidude vilivyotengenezwa na simiti. Nyuma, pana nyumba za ghorofa.

Hapa pana boksi kubwa la chuma linalotumiwa kusafirisha bidhaa kwa meli. Yamebebwa juu kutumia mashine ya kununua hivi vifaa.

Hapa pana msikiti mkubwa mweupe. Umezingirwa na ua la mawe, uliopakwa rangi ya pink . Mbele yake, kuna barabara.

Hapa pana umati wa watu wamesimama wakiinua bendera za nchi ya Kenya wanapiga vigelegele.

Hapa ni njiani. Imezingirwa na majumba makubwa ya ghorofa ambayo ni mazee sana. Katikati pana mtu mmoja anayetembea.

Hapa pana ndege jeupe lililosimama. Watu wamepanga foleni wakipanda ngazi kuelekea ndani ya ndege.

Hapa pana barabara, mbele yake kuna gari, kando kuna miti mingi sana sehemu ya pili inajengo kubwa la ghorofa lililoizingirwa na ua la mawe.

Hapa pana uwanja mkubwa mkavu. Katikati pana ndege iliyotulia. Ni ya rangi nyeupe na nyekundu. Kuna umati wa watu.

Hapa pana uwanja mkubwa una michanga mingi myuma yake kuna vijumba vya kupumuzikia vya makuti ambavyo vimezingirwa na minazi.

Hapa ni jukwaani mwa kanisa, kuna msalaba mweupe uliosimamishwa katikati, kando pana watu wanne waliovaa makanzu meupe.

Hapa pana kikundi cha watu walioketi, kuna meza katikati yao ya rangi ya ardhi.

Hapa pana watu wawili. Mmoja amesimama ana shati la rangi ya samawati na long'i nyeusi. Mmoja amekaa kwenye pikipiki, amevaa vest ya rangi nyeusi.

Hapa pana watu wengi sana, wengine wao wamevalia mavazi ya kutumbuiza. Nyuma yao kuna ndege lililotulia.

Hapa ni uwanjani. Pana ndege iliyosimama. Ni kubwa, ina rangi nyeupe na nyekundu.

Pana barabara iliyokavu. Kando yake pana jumba kubwa jeupe. Mlangoni mwake pana askari.

Hapa pana jumba la makuti. Kando yake pana mimea mingi ya rangi ya kijani. Limezingirwa na minazi. Nyuma yake pana bahari.

Ufuoni mwa bahari, sehemu moja ina maji mengi na mawimbi, nyengine ina mchanga mingi na mimea mingi kama vile minazi.

Hapa ni ufukweni mwa bahari. Sehemu moja ina maji mengi sana. Nyingine ina michanga mingi. Imezungirwa na miti na minazi.

Hapa pana meza. Juu yake kuna kikapu chenye matunda tofauti kama vile machungwa, maembe, tufaha na hata ndizi.

Hapa pana nafasi iliyopachikwa vigae. Pana vidude vilivyovalishwa nguo za kuuzwa. Kuna watu wanaotembea wengi.

Hapa pana watu wawili, mmoja wa kike, amevaa dera kubwa jeusi na jekundu, wa kiume, amevaa suti ya rangi ya samawati na shati nyeupe.

Hapa ni barabarani, sehemu moja ina jumba refu za rangi ya ardhi lililozingirwa na ua la mawe. Nyingine ina miti mingi.

Hapa ni barabarani, sehemu yake moja ina miti mirefu sana mingi sana. Upande mwingine kuna minazi mingi.

Hapa pana uwanja mkubwa una mchanga mwingi. Kuna kidude cha makuti cha kupumzikia. Nyuma yake kuna mimea mingi sana.

Pana watu wengi sana. Wengine wao wamesimama wakingoja mahudumu. Huku wengine wameketi wakitazama tarakilishi na kuwashughulikia waliosimama.

Hapa pana maji mengi sana, kuna mawimbi kando, kuna mawe makubwa sana yenye mimea mengi sana.

Hapa pana gari aina ya matatu lina rangi ya samawati, chini pana mchanga mwingi sana, kando pana kuta 𝑧𝑖𝑜.

Hapa ni barabarani katikati pana tukutuku moja nyeusi. Kando pana daraja kubwa la rangi ya samawati.

Hapa pana gari, aina ya basi. Lina rangi ya samawati. Nyuma yake pana ghorofa kubwa ya rangi nyeupe.

Hapa, pana umati mkubwa sana wa watu. Wengi wamesimama wakitembea. Wengine wameketi nyuma yao.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, sehemu moja ina mchanga mingi nyingine ina maji na mawimbi na mtungi moja katikati.

Hapa pana jumba refu. Lina ua wa mawe wenye rangi ya kijani na nyeupe. Kando yake pana barabara.

Hapa ni ndani ya jumba. Lina kuta nyeupe. Pana njia ya rangi nyeupe ndani.

Kuna mwanamke muislamu amevaa buibui jeusi ameshika kipaza sauti, mbele yake kuna meza nyeusi

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Pana mitumbwi mingi sana. Sehemu nyingine ina majumba marefu yenye kuzingirwa na minazi.

Hapa pana basi kubwa la rangi ya samawati, kando yake pana watu wanaopakia mizigo.

Hapa pana jumba kubwa sana la rangi nyeupe mbele yake pana vigae vya rangi nyeupe limezingirwa na maua.

Hapa pana jengo, lililoporomoka. Lina kuta nyeusi. Katikati, lina kidude kilichosimamishwa cheupe. Limezingirwa na miti mingi mirefu.

Hapa kuna kikundi cha wachezaji wa raga, wameinua tuzo wakishangilia. Wana shati za rangi nyekundu na suruali nyeupe.

Hapa pana lori lililosimama. Ni kubwa sana. Mlango wake wa nyuma umefunguliwa. Nyuma yake kuna kijigari kidogo.

Hapa pana hekalu linaloitwa Bakshi Swam Rayan Temple . Ni la rangi ya ardhi ni kubwa sana.

Hapa ni ufukweni mwa bahari. Sehemu moja ina mchanga, nyingine ina maji mengi sana, na mtumbwi mmoja katikati.

Hapa pana umati wa watu, kuna wenye wamekaa na wengine kusimama. Wanamtazama mtu mmoja mwenye bendera ya nchi ya Kenya mgongoni.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Sehemu moja ina maji na mitumbwi na mikoko. Nyingine ina watu.

Hapa pana msikiti uliopakwa rangi nyeupe. Unaitwa Masjid Al Swafaa. Mbele yake pana mtu mmoja, mwenye kanzu jeupe.

Hapa pana kinjia chembamba. Kando yake pana nyasi na minazi mikubwa pande nyingine lina ua la mimea.

Hapa ni barabarani. Kando pana vitu vingi vya kuuzwa vyenye vimepangwa. Kando nyuma yao, pana miti mingi.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Sehemu moja ina maji mengi sana na mawimbi. Nyingine ina miti mingi.

Hapa pana gari ya reli. Juu yake, kuna gari moshi refu jeupe. Kando yake, pana nyasi nyingi na miti mingi.

Hapa pana watu wanane, wawili wamesimama na watatu wanaswali huku wengine watatu nyuma wameketi.

Hapa pana meza imeandaliwa matunda mengi sana kama vile karakara na tikiti maji.

Hapa pana mtumbwi mmoja pana majumba marefu meupe. Mbele pana watu wengi waliosimama.

Hapa pana barabara ya reli, juu yake kuna gari ya moshi ndefu ya rangi nyekundu.

Hapa pana sehemu mbili. Moja ina maji mengi na mitumbwi juu yake. Lingine lina vijumba na miti.

Hapa pana kikundi cha watu wanashangilia wakiwa wamebeba kikombe, wote wanashati nyeupe na long'i za samawati.

Huu ni ufukwe wa bahari sehemu moja ina mikoko. Katikati pana maji mengi sana na sehemu nyingine iko na magorofa mengi.

Huu ni uwanja wa kandanda. Katikati pana wanasoka wa timu ya Tusker FC, wanaojipanga kuanza mechi yao.

Hapa pana mtu anayekaa wa kiume ameketi juu ya mkeka, ameshikilia shanga mkononi mwake.

Hapa ni ufuoni wa bahari sehemu moja ina maji mengi tele sehemu ya pili ina kidimbwi cha kuogelea ambacho kimezingirwa na mimea mingi.

Hapa pana wanawake watano wa Kiislamu. Wamevaa jalbabu.

Sehemu ya kutoka kwa duka kubwa. Pana wanunuaji wawili wanaonekana kutoka baada ya kununua bidhaa zao, ambazo zimepakiwa kwenye mikoba ya rangi ya machungwa.

Huu ni uwanja mkubwa wa msikitini. Una waislamu wengi sana ambao wanapiga sala zao.

Huu ni ufukwe wa bahari. Sehemu moja ina michanga mingi, sehemu nyingine na maji mengi na mitumbwi mingi sana.

Huu ni msikiti wa wastani. Ni mweupe, kando yake kuna mkoma na miti mingine. Mbele yake mna uwanja, ambao una nyasi kidogo.

Katikati ya hii picha pana watu wengi wa jinsia tofauti za kiume na kike, wengine wao wamesimama na wengine wameketi.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Mna meli zilizotia nanga. Moja ni ya rangi nyeupe.

Hi ni sehemu ya uzaji wa nguo aina tofauti, ambazo zimesimamishwa sehemu aina ainati.

Hii ni kanisa ya kikatoliki. Ina wafuasi wengi sana tofauti, pana vijana, akina mama na wazee.

Pana watu wawili, mmoja ni aliyekuwa jaji mkuu wa nchi ya Kenya, Maraga na mwingine ni Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa raisi.

Picha ya baharini, ambapo pana meli yenye vyombo vya usafirishaji, ambavyo vinapakuliwa kuenda ufuoni kutumia mashini.

Pana jengo kubwa jeupe, alafu kando yake pana magari matatu na barabara ambayo ina abiria kidogo.

Pana ghorofa nyingi ambazo zinaelekea kwenye pango lenye giza totoro. Juu mna mizizi ya miti.

Huu ni uwanja wa kandanda. Pana timu mbili zinazoendelea kucheza. Timu moja imevaa nguo ya kijani ingine ikavaa nguo za samawati. Pana mashabiki nje ya uwanja.

Pana meli ambayo imekita nanga ufuoni inatolewa maboksi ya usafirishaji kutumia mashini kubwa.

Hili ni baraza la wanachama wa ODM. Pana wabunge na wanasiasa wengi sana walio wai...

Hapa ni ndani ya jengo linalokaa la kibuddha. Pana vigoda vingi sana ambavyo vimerembeshwa. Humu kuko rangi ya ardhi.

Hapa ni pahali penye bidhaa nyingi sana ya nyembe, pana ngoma aina za sauti, kuna za rangi nyekundu zingine za rangi za manjano.

Hapa ni kwenye uwanja mkubwa. Katikati, pana banda lenye ma makuti, ambalo nyuma yake ni mamiti mingi sana.

Huu ni uwanja wa ndege unabarabara tatu katikati pana ndege linalotayarishwa kutoka.

Huu ni ufuo wa bahari. Pana michanga mingi na katikati pana kifumbu cha dafu ambalo lishatumiwa tayari.

Mji mkubwa sana wenye majengo ambayo sehemu moja ina maghorofa nyingine haina maghorofa, kando mna barabara ambayo ina magari mengi na tuktuk nyingi.

Huu ni ufuo wa bahari. Katikati pana posta ambao nyuma yake pana jengo la makuti limezingirwa na mikoko.

Huu ni ufuo wa bahari. Pana feri mbili moja yaonekana kupakia abiria na lingine yaonekana kutoa abiria.

Hapa pana barabara ya reli, juu yake kuna gari moshi jeusi upande wake mmoja pana msikiti mmoja.

Hii ni sehemu ya uchuuzi. Pana bidhaa nyingi zinazouzwa. Sehemu ya nyuma pana mimea mingi sana.

Hapa pana msikiti mkubwa sana. Kumepakwa rangi nyeupe na kijani ukutani. Mbele yake, pana watu wanaotembea.

Hapa ni ndani ya jengo linaloonekana kuuza bidhaa za watalii. Likona mbao nyingi zenye zimetengezwa vizuri na kuzingirwa na madirisha ya glesi .

Hii ni ofisi. Pana mtu mmoja ameketi mbele ya tarakilishi. Wawili wamesimama kando yake, mmoja anaonekana kutia sahihi.

Pana msikiti mkubwa sana. Kando ya huo msikiti, pana barabara nyeusi.

Pana meza ambayo juu yake kuna boksi kubwa lenye limefunguliwa ambalo lina vibunda vya vyeti vya nchi fulani.

Hili ni bango linaongelea kuhusu wana mahakama waliotenga siku ya maombi. Katika mwaka wa 2025 Januari tarehe 31 kuanzia saa kumi kuanzia saa tano asubuhi.

Hapa ni uwanjani. Pana wanafunzi waliovaa nguo za kiasili, wanaonekana kujitumbuiza kwa kucheza.

Picha ya tovuti. Katikati pana jengo kubwa la mahakama kuu ya nchi ya Kenya. Inaongelea kuhusu kikundi cha watu aina ya LGBTQ .

Huu ni ufukwe wa bahari. Pana michanga mingi sana na uchafu uliotoka baharini. Pana neti ya kuvua samaki.

Huu ni uwanja mkubwa mweupe katikati pana ndege ya wastani ya rangi pana watu wachache wanao elekea kuabiri ndege hiyo.

Huu ni uwanja mkubwa ulio wazi. Katikati pana gari moja kubwa aina ya Canter lenye linabeba mizigo.

Hapa ni bandani mwa magari, pana gari moja yenye mizigo mingi sana iliyopakiwa kwenye mikoba meusi.

Pana jengo kubwa jeupe la maabudio mbele mwake mna waamini wanoamini ambao wamevaa kanzu nyeupe kando yao pana wafuasi wao wengine wenye hawajavaa hizo joho au kanzu.

Jengo kubwa sana ambalo limechakaa, linakaa kuwa sehemu ya kuvutia watalii. Upande mmoja kuna miti mingi sana aina tofauti.

Ufukwe wa bahari, sehemu moja ni michanga mingi na ina mtumbwi ambao umepakiwa kando. Sehemu nyingine ni ya maji mengi sana.

Pana magari mawili, moja ni lori la kubeba mizigo na jingine laonekana kupakia bidhaa juu ya hilo la kwanza.

Ni ufuo wa bahari sehemu moja ina michanga mingi sana na sehemu ingine ina maji maji mengi na michanga mingi sana

Hapa ni barabarani sehemu moja ina duka la uuzaji wa nguo ambalo kando yake pana uuzaji wa mawe.

Hapa ni barabarani. Pana dereva wa tukutuku. Kando pana nyasi nyingi na miti michache.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Mna majengo mawili ya makuti. Nyuma yake kuna ukuta wa mawe unaozingira mikoko.

Huu ni uwanja wa mpira wa kikapu. Pana wachezaji wawili. Mmoja, amevaa nguo nyeusi yenye imeandikwa Kenya. Mwengine, amevaa nguo ya kijani.

Hapa pana picha ya daraja refu sana. Limebeba garimoshi. Chini yake ni ardhi tambarare.

Ufukwe wa bahari, lakini sehemu ya michanga mingi sana. Pana majengo tofauti, pana mnazi mmoja na mkoma mmoja.

Mchongo wa aina ya kibudha ambao umeketishwa kwenye kiti, umevishwa kanzu na umezungushwa maua kwenye shingo lake.

Hapa ni ndani ya kanisa. Pana viti vingi sana. Ukutani pamebandikwa runinga mbili.

Darasa lenye wanafunzi wa kike wengi sana. Pana ubao mbili. Kila mmoja amevaa jalibabu leupe.

Hiki ni kigoda kiliochogwa mithili ya kobe ni cha rangi ya ardhi kimeekwa vijiwe vya rangi ya kupendeza mgongoni.

Huu ni mkono wa bahari. Katikati pana mtumbwi ambao umejaa watu wengi sana. Wengine wanaendelea kuingia bado, kupanda kutumia ngazi.

Hii ni ofisi ya Huduma Center. Kuna watu wengi waliosimama wakingojea huduma. Wengine wanaangalia televisheni.

Mkono wa bahari ulioko katika sehemu ya Likoni. Pana feri mbili ambazo zinasubiria watu. Jua linaonekana kuzama.

Huu ni mkondo wa bahari. Katikati pana daraja moja kubwa sana ambalo lina magari.

Hili ni jengo kuu la rangi ya manjano. Ndani mwake mna mimea ambayo imemea.

Hapa pana jengo moja zee sana. Lina milango miwili, kando yake pana mti na pande nyingine pana ndoo nyeusi.

Huu ni suku wa bahari. Upande mmoja una maji mengi na mitumbwi miwili. Upande mwingine una watu wawili walio cheti kando ya ngamia mmoja.

Huu ni msikiti mkubwa mweupe unaoitwa Mandhry Mosque. Juu yake pana waya nyingi na kipaza sauti.

Pana gari moja na liko bandani mwa ndege. Pana barabara nyingi sana tofauti tofauti.

Hapa ni barabarani, kando pana jengo kubwa la rangi ya nyeupe. Lina kaa kuwa msikiti.

Huo ni ufukwe wa bahari, sehemu moja ina michanga mingi na mimea tofauti kama vile minazi, ambao kando yake pana jengo ya makuti sehemu nyingine ina maji mengi.

Uwanja mkubwa Sana. mkavu hauna miti ama majani yoyote. Katikati panaonekana kuwa na taka nyingi sana aina ya mifuko yenye haiwezi chomeka.

Hii ni barabara, ina magari mengi na tuktuk nyingi sana. Kando yake, pana msikiti mkubwa mweupe.

Hapa ni barabarani pana basi moja la rangi ya samawati kando kuna miti michache mirefu.

Huu ni mkono wa bahari. Upande mmoja una mchanga mingi na mikoko. Katikati ya picha pana daraja moja refu lenye gari katikati.

Hapa ni sehemu ya abiria wanaosubiri kuhudumiwa katika kituo cha "Huduma Center". Wengi wao wanaonekana kuketi.

Hii ni barabara pana pembe za Ndovu zinazopatikana mjini Mombasa, pana abiria sehemu zote na tuktuku barabarani.

Mkono wa bahari wenye maji mengi sana. Kuna mitumbwi miwili yenye imebeba abiria. Sehemu moja ina mikoko mingi sana.

Pana meza kubwa sana, juu yake pana viboksi vingi ambavyo vina vyeti vya nchi fulani.

Hapa ni ufukweni mwa bahari, sehemu moja pana maji mengi, sehemu nyingine pana michanga mingi, minazi na vijumba vya makuti.

Hapa ni uwanjani wa kandanda. Pana timu mbili zinazocheza. Moja, imevaa shati za rangi ya nyekundu, nyingine ikavaa ya rangi ya manjano. Upande mwengine, pana mashabiki wengi.

Bango la kanisa ambalo lina tangazo kuhusu mnabii. Lina picha ya watu watatu, wawili wenye suti wa kiume na mmoja wa kike.

Huu ni ufuo wa bahari, sehumu moja ina maji mengi sana ilihali sehumu ingine ina takataka na majengo.

Huu ni ufukwe wa bahari, sehemu moja ina maji mengi sana, sehemu ingine ina jengo ambalo limezingirwa na mawe mengi na miti mingi aina ya minazi.

Huu ni ufukwe wa bahari. Sehemu moja ina maji mengi sana. Sehemu nyingine ina mawemawe na mimea michache.

Hii ni sehemu ya gari moshi. Pana abiria wa wanaopanga foleni wakitaka kuliabiri.

Hapa pana msikiti mkubwa uliopakwa rangi nyeupe tani. Kando yake pana gari aina la, Pick-Up na kando yake tena pana uwanja uliomeeshwa nyasi.

Hapa pana gari la moshi, ambalo limesimama. Pana abiria, waliopanga foleni wakitaka kuabiri garini.

Hapa ni sehemu ya wauzaji wa vitu vya kula, pana mtu mmoja aliyesimama, pana bidhaa aina za, PK na Potato Crisps.

Hapa ni kando ya barabara. Pana msikiti mmoja mkubwa mweupe. Mbele yake, imezingirwa na minazi midogo.

Hapa ni baharini. Pana mtumbwi mmoja, una abiria wengi walioketi.

Ufukwe wa bahari. Sehemu moja ni mchanga na sehemu ya pili ni maji mengi saana ambao katikati pana mtuumbwi mmoja.

Hapa ni barabarani. Upande wa kulia, pana jengo kubwa la makuti, ambalo limezingirwa na ua wa miti.

Hili ni jengo kubwa sana leupe, linaitwa Hashir Konzi.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Pana michanga mingi pamoja na sehemu tele za kupumzikia. Chini ya sehemu hizo pana viti.

Hapa pana umati wa watu. Ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia.

Pana uwanja ambao una nyasi zilizokauka, hapo katikati pana kikundi cha watu wa kiume na wa kike wanaoonekana kucheza.

Umati wa watu ambao wanakaa mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Katikati yao kuna basi lenye limebeba wengine wao, yaonekana waelekea katika mchezo.

Hii ni sehemu ya uuzaji wa bidhaa zinazotumia stima kama vile blender na zinginezo.

Hapa ni ufukweni mwa bahari. Sehemu moja ina maji mengi na mtumbwi mmoja katikati. Sehemu nyingine ina michanga mingi na miti michache.

Huu ni ufukwe wa bahari sehemu moja ina maji mengi sana na yaliyo na mawimbi. Sehemu nyingine ina michanga mingi na minazi tele.

Pana jengo moja kubwa sana lenye rangi ya mchanga. Kando yake pana kijengo kidogo na nyuma yake mna miti mingi na mnazi moja.

Hapa ni ndani ya msikiti. Pana mwislamu mmoja anayejiandaa kupiga sala. Amevaa kanzu ya kijivu.

Hapa pana watu wanne. Watatu wamev𝑎a barakoa, wawili wameshika kipande kimoja pamoja. Mwengine amesimama kando yao, mwenye shati jeupe.

Nyumba nyeupe ya kifalme, iliyo na tanki ya maji kwenye paa. Iliyozingirwa na nyasi yenye rangi ya kijani. Madirisha yote yalikuwa yamefunguliwa, na mawingu yalikuwa rangi ya samawati, kuashiria hali ya hewa ilikuwa safi.

Hii ni ndani ya mahali pa maabudio. Katikati pana njia ambayo imezingirwa na kuta refu refu.

Hapa ni ufuoni mwa bahari sehemu moja ina maji mengi sana, sehemu ingine ina mchanga, mimea kama vile minazi na jengo la makuti ambalo limesitiri watu dhidi ya jua.

Hapa ni pahali pa kuuza bidhaa, ambazo zimetengezwa na miti. Kwa mfano, viti. Nyuma yake pana banda la mabati.

Mkono wa bahari, ambao una mitumbwi mitatu. Kando yake kuna kivukio cha watu ambao, kina binadamu watano walio wannne wamesimama mmoja ameketi.

Hawa ni wanawake wa Kiislamu. Wote wamevaa ninja za kuziba nyuso zao, wakabakisha macho pekee yake.

Hii ni barabara upande mmoja kuna jengo la msikiti ambalo mbele yake pana magari mawili ambayo yameegezwa.

Hapa ni ndani ya jengo la kuhifadhi bidhaa, ndani pana lori jeupe kando yake pana viboxi vingi vya rangi nyekundu.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Pana mchanga mingi sana. Kando yake majumba ya makuti yamejengwa. Pana minazi mingi sana.

Ufukwe wa bahari. Sehemu ya michanga ndio imemulikwa. Kuna picha ya kijana mmoja anayetembea. Upande mwingine kuna miti michache.

Hili ni jengo la maabudiwa aina ya msikiti. Ni la rangi ya kijivu na mbele yake mna vikingi vya waya za stima.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Sehemu moja pana michanga mingi. Sehemu nyingine pana maji mengi. Kuna mitumbwi miwili iliyojaa watu hapa.

Huu ni ufukwe wa bahari. Sehemu moja ina maji mengi na katikati pana mtumbwi. Sehemu nyingine ina michanga mingi, katikati pana neti ya mchezo aina ya voliboli.

Hili ni shamba, linaloonekana kuwa ufukweni mwa bahari. Lina michanga mingi na mimea michache na limezingirwa na ua wa mbao.

Uwanja mkubwa sana. Sehemu moja, ina nyasi na njia ya kupitia. Mingine ina mabingobingo mengi na mitende mengi sana.

Msikiti mkubwa sana wenye ukuta wa rangi ya samawati, ndani wa pamewashwa taa nje kuna kusanyiko wa watu ambao wameketi.

Sehemu kubwa inayokaa kikusanyio cha bidhaa ambazo ni za kuuza. Pamoja na hio kuna mtu anayekaa mwenye kuuza katika sehemu hiyo. Amevaa shati nyeupe na long ya samawati.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Pana michanga mingi, mimea mingi na jengo lenye limetengezwa na mbao katikati.

Hapa pana watu wanne walioketi na mmoja aliyesimama, anayeonekana kuwaongelesha walioketi.

Msikiti mkubwa sana, unaoitwa "Masjid Ummu", ina milango minne, ni wa rangi ya mchanga.

Hapa ni njia ya kutembea. Imetengenezwa na vigae vya rangi ya kijivu. Kando yake pana nguo ambazo ni za kuuzwa.

Huu ni ufuo wa bahari. Sehemu moja ina michanga mingi ambayo katikati pana jengo moja kuukuu ambayo imezingirwa na mawe makubwa na miti mingi.

Ufukwe wa bahari ambao ni sehemu ya michanga mingi sana. Pana minazi mingi ambao mbele yake pana jengo la makuti kubwa sana.

Hapa pana jumba la rangi ya ardhi, kando yake pana miti mingi aina ya minazi na sehemu nyingine kuna mawe mawe.

Ni ufuoni mwa bahari. Sehemu moja pana maji mengi na mawimbi. Sehemu nyingine kuna michanga mingi na kando yake kuna mimea mingi kama vile minazi.

Huu ni ufuoni mwa bahari. Pana feri moja inayoonekana kuwaepua abiria.

Huu ni mji mkubwa sana. Una majengo mengi, aina tofauti. Pana ghorofa nyingi na mengine ambao ni madogo. Kando yake pana barabara yenye mabasi.

Uwanja mkubwa sana umejaa mashabiki wengi wa timu aina ya Gor mahia. Wanakaa kusubiria mechi ambayo iko karibu kuanza.

Hapa ni barabarani pana magari aina ya matatu mengi sana pamoja na tuktuk na pikipiki, kando pana jengo la kanisa.

Pana mkono wa bahari na katikati mna mtumbwi mmoja mkubwa, ambao umebeba watu wengi sana waliosimama kungoja kupigwa picha.

Sehemu kubwa yenye iko wazi pana waislamu wengi wanaopiga swali, wamesujudu na kila mmoja ako na kanzu na wengi zao ziko rangi nyeupe.

Hapa ni baharini. Pana mitumbwi miwili. Mtu mmoja amekaa kupumzika kwa mtumbwi wa kwanza. Maji yametulia.

Hapa pana vyakula vingi vilivyoandaliwa msimu wa Idi Mubarak. Pana viazi vitobosha mahango na vingine hivyo.

Hapa pana wanawake watatu wa Kiislamu ambao wamevaa ninja za kuziba nyuso zao wakabakisha macho peke yake.

Huu mkono wa bahari. Katikati pana feri la rangi ya samawati limebeba abiria wengi. Upande wa nyuma ni ufuoni na mna zingine zenye zaendelea kuchukua wateja.

Mji mkubwa sana, ambao una maghorofa mengi yaliyo makubwa na yenye yemekaribiana sana. Katikati pana miti inaonekana kuwa minazi.

Hapa pana pipa la takataka jeupe. Nyuma yake pana mlango wa rangi ya samawati na ukuta wa rangi ya pinki.

Hili ni jengo la ofisi za Huduma Center nchini Kenya. Kuna watu watano wanaotoka humu ndani na mmoja ambaye ni afisa wa kuchunga milango.